Minara mirefu ya umeme ,iliyosimama kwenye ardhi tambarare, kamba za umeme zinaenea mbali angani ,anga ya samawati ,ina mawingu meupe kidogo. miti michache ipo mbali.

Kifaa cha usambazaji umeme kinaonekana. Nguzo za chuma zimesimama zikiwa zimeshikilia nyaya nyingi. Bendera refu nyeupe na samawati zenye nembo ya Kenya Power zimesimamishwa. Kamba ya manjano ya tahadhari zimewekwa kuzunguka eneo hilo.

Mazingira ya viwanda, kuna matangi makubwa meupe yenye nembo ya KenGen, nguzo za umeme zimesimama mbali, jua linawaka juu ya anga la samawati. Eneo la maegesho lina magari machache na kuna paa la kivuli. Matangi madogo ya rangi ya machungwa yamewekwa kando.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaonekana ukiwa na majengo mengi na mabomba. Moshi mwingi unapaa hewani kutoka kwenye sehemu za baridi. Njia za umeme na barabara zimezunguka eneo lote. Mandhari ni pana ya udongo na mimea inaonekana mbali.

Eneo la ukusanyaji wa nishati huku chuma nyingi zikionekana zikitawala eneo hilo. Kuna changarawe chini, huku nyaya mbali mbali zikionekana. Huu ni mfumo wa kisasa wa kuokota nishati.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinaonekana kutoka juu. Moshi mwingi unatoka kwenye minara. Majengo marefu ya yanaonekana. Bomba na nyaya za umeme zimeenea eneo lote.

Nguzo nyingi za umeme zimejaa nyaya nyingi zikipaa kuelekea angani. Jua linang'aa sana likitoa miale mikale inayopofusha. Anga ni samawati likiwa na mawingu machache meupe, hivyo kuonyesha hali ya hewa nzuri.

Kituo kikubwa cha umeme, kikiwa na transfoma nyingi pamoja na nguzo za chuma. Nyaya za umeme zimefungwa vizuri, zikielekea pande zote. Sehemu hii inaonekana safi na imeandaliwa vizuri. Hakuna watu wanaoonekana karibu. Miundombinu hii ni muhimu sana.

Wafanyikazi wawili, wamepanga ngazi ndefu wakipanda juu ya nguzo ya umeme. Wamevalia sare zao za kazi. Na kofia za usalama , barabara iliyokando, ina koni za usalama za rangi ya chungwa.

Vinamuzi vingi vya umeme vikiwa virefu na vyembamba vimesimama wima vikiunga nyaya za umeme angani . Jua linazama nyuma yao likitoa rangi ya machweo yenye kuvutia.

Mnara mrefu wa chuma umesimama katikati ya mandhari. Waya nene zinazobeba umeme zimeunganishwa kwenye mnara. Mipira mekundu inaonekana ikining'inia kwenye waya. Milima mirefu yenye miti imejaza upeo wa macho.

Barabara inafanyiwa ukarabati mkubwa. Bomba kubwa la zege limelazwa chini ya mfereji mrefu. Maji machafu yametanda kando ya bomba. Udongo mwingi umesukumwa kando ya mfereji. Vifaa vya ujenzi vinaonekana kwa mbali.

Tawi la mkongoni limekaa peke yake kwenye savana yenye nyasi kijani kibichi. Anga lina samawati pamoja na mawingu meupe. Miti mingine midogo inaonekana mbali. Mazingira haya yanaonyesha uzuri ya asili.

Wanaume wawili wanaonekana wakikusanya chupa za plastiki. Wote wameshika mifuko mikubwa iliyojaa taka. Mmoja amevaashati la kotakota na mwingine amevalia fulana nyekundu. Sehemu hii imejaa chupa za plastiki chini. Mto mdogo unaonekana nyuma. Hii ni shughuli ya kusafisha mazingira.

Kundi la wamasai limekusanyika nje .Watu wazima na watoto wanaonekana .Wengi wamevalia shuka za rangi ya nyekundu na samawati ,baadhi Yao wanashika fimbo ndefu. mzee Mmoja amevaa kofia ya pekee.

Mazingira machafu yanaonekana yenye takataka nyingi. Mto mdogo umejaa uchafu. Nguruwe wawili wanakula taka. Nyumba za udongo na mabati zinaonekana nyuma. Hii inaonyesha eneo la makazi duni na uchafuzi ya mazingira.

Simba wawili, ndume na jike, wamelala kwenye nyasi ndefu chini ya mti. Simba ndume ana manyoya mengi shingoni. Wote wanaonekana wakiwa wametulia wakipumzika. Nyuma yao kuna miti na mimea.

Wanaume wengi wanatumia fimbo na jembe kusafisha taka nyingi. Nyumba za mabati zilizo nyuma zinaonekana kuharibika. Miundo ya mbao imetawanyika ardhini ikiashiria uharibifu. Hali inaonekana kuwa ngumu baada ya janga, labda mafuriko.

Twiga mmoja mrefu anafurahia majani ya kichaka kidogo kwenye mandhari ya nyasi. Nyuma yake, majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi chini ya anga safi. Hii ni inaonyesha ushirikiano kati ya wanyamapori na maendeleo ya jijini.

Chui amesimama kwenye eneo la nje. Nyuma yake, kuna miti miwili inayoonekana kukauka. Ana madoadoa meusi na meupe, huku akionyesha kuwa anajitayarisha kwenda mawindoni.

Mwanamke anatembea karibu na rundo kubwa la taka . Amevalia nguo nyeupe na sketi yenye miraba ya kijani na samawati. Anaonekana amebeba kitu kwenye mfuko wa kijani. Nyuma yake, kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati ya kutu. Mazingira ni chafu sana.

Pundamilia wanne waliokuwa nyikani. Wanakula nyasi ndefu ambazo ni kavu. Majengo ya jiji yanaonekana kwa umbali. Anga ni samawati, likiwa na mawingu machache meupe. Wana milia meusi na meupe. Ni mandhari ya pori ya mji.

Vifaru watatu wanaonekana wakila nyasi ndefu. Mmoja ako karibu akionekana wazi huku wengine wakiwa nyuma zaidi. Daraja refu labda la gari moshi linaonekana likionyesha miundo mbinu.

Kundi kubwa la watu wamevaa sare za kazi likijumuisha fulana za njano zinazong'aa na buti ndefu za kijani kibichi. Baadhi yao wana glavu nyekundu mikononi. Wanaonekana wakiwa na furaha tele, wakishangilia na kuinua mikono.

Majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi. Jengo refu zaidi lina nembo ya Samsung juu yake. Kuna chemichemi za maji mbele ya majengo na upinde ya mvua inaonekana chini. Sanamu ya mzee Jomo Kenyatta imesimama.

Maisha katika makazi duni mwanamke mmoja anajaza maji kutoka kwenye chombo kutoka pomba la nje . Mwingine anabeba vyombo vingine vyeupe tupu akitembea kwenye njia ya udongo nyuma, kuna nyumba zilizojengwa kwa mapati na kamba za nguo zilizotandikwa kukauka.

Ndege wawili wa porini wamesimama karibu. Wana manyoya yenye madoadoa meusi na meupe. Miguu yao ni mirefu, rangi ya njano. Wamekaa juu ya miamba na udongo. Nyuma yao kuna nyasi ndefu na vichaka.

Gari moshi refu la mizigo linapita kwenye daraja. Lina rangi nyekundu na nyeupe. Daraja au reli imejengwa kwa zegi. Mandhari ya mbali inaonesha nyasi kavu na miti michache.

Eneo kubwa la jaa ,taka za kila aina zime zagaa kila mahali watu wana onekana wakitembea juu ya taka. Mashine nzito zime onekana mbali zikifanya kazi, majengo machache yanaonekana mbali pia. Mbingu ina mawingu meupe.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka juu ya miamba yakitoa sauti ya kuvutia. Bomba kubwa la kijani linavuka juu likipita katikati ya miti mirefu yenye majani mengi. Mionzi ya jua inapenya kupitia matawi ikionyesha uzuri wa asili.

Mwanaume anabeba ndoo nyeupe na begi la njano lililojaa vitu. Amevaa buti ndefu akitembea kwenye tope jingi. Nyumba za mabati zilizo karibu zinaonyesha hali ngumu ya makazi. Vitambaa vimening'inia kwenye kamba. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mvua.

Wasanifu sita wa sarakasi wanatumbuiza kwenye jukwaa la ndani. Wamevaa mavazi yenye michoro ya chui. Mmoja wao amesimama kwa mikono juu. Wengine wanajenga piramidi za binadamu. Jukwaa lina sakafu ya mbao inayong'aa.

Makusanyo makubwa ya chupa za plastiki zilizobanwa yameonekana zikiwa zimepangwa kwa wingi. Barabara ya udongo inapita katikati ya milundu ya takataka hizo. Mtu mmoja amesimama mbali akionyesha ukubwa wa eneo.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye blanketi jeupe akifurahia picnic chini ya mti mkubwa. Ana nywele ndefu zilizosokotwa na amevalia nguo ya maua. Amebeba matunda kwenye sahani. Karibu naye kuna kikapu. Ni mandhari ya amani na utulivu.

Watu kadhaa wanashinikiza troli iliyojaa taka juu ya njia ya reli. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Miti na majengo yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Kundi la mbuni watano wakitembea kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao kuna jiji lililo na majengo marefu yakionyesha maendeleo ya miji. Mbuni hawa wanaonekana kuwa katika hifadhi ya wanyama. Anga lina mawingu meupe na jua limewaka.

Chui mwenye madoa meusi na kahawia anatisha akifungua mdomo wake. Meno yake makali yanaonekana wazi. Manyoya yake yana mng'ao wa kuvutia. Majani ya kijani yapo nyuma. Hali hii inaonyesha hatari iliyopo porini.

Mazingira duni yenye nyumba za mabati yanaonekana. Mto mchafu au labda mafuriko yenye maji kahawia unaonekana pia. Taka nyingi zimetapakaa kila mahali zikionyesha uchafuzi mkubwa. Watu wamekusanyika kando ya mafuriko haya.

Gari la rangi ya dhahabu linaonekana likienda kwa kasi barabara ni pana na ina mistari ya njano. Daraja refu limaonekana nyuma. Miti michache na milima midogo inaonekana kwa umbali. Mbingu ina mawingu meupe na samawati.

Mtu aliyevalia sare za kijani na kofia ya manjano. Anaonekana akikusanya takataka kando ya mto, mfuko mkubwa wa kahawia umeshikiliwa naye .Maji ya mto yana taka nyingi.

Kifaru mkubwa anatembea katikati ya barabara ya vumbi, huku kifaru mwingine akionekana nyuma. Eneo la nyasi linaonekana pande zote mbili . Milima na miti mingi inaonekana mbali. Anga ni samawati.

Kando ya mto kuna nyumba ndogo kadhaa zilizojengwa karibu. Maji yanaonekana kuwa ya kahawia. Miti mirefu imesimama wima. Maji yanaonekana kama yamejaa tope jingi. kifusi kimetapakaa kingo zote za mto.

Wanaume wawili wanakusanya chupa za plastiki kwenye eneo chafu karibu na mto. Chupa nyingi za rangi mbalimbali zimetapakaa ardhini zikichafua mazingira. Miti na mimea mirefu imezunguka eneo hilo.

Maporomko ya maji yakiteremka juu ya miamba. Kuna mizizi mikubwa ya miti iliyoshikilia miamba upande wa kushoto. Bomba la kijani linaonekana juu likionyesha labda mfumo wa maji. Mimea ya kijani inakua katikati ya miamba.

Jua linachomaza likiangaza angaa, miti mmoja imesimama pekee yake. Mawingu mepezi yamedanda upeoni. Rangi za majewo zimetawala, maandari ya asili ni tulivu. Angaa inaonyesha uzuri wake. Hakuna viumbe wengine vinaonekana, mimea midogo umeonekana jini, hali ya hewa inaonekana safi.

Watu wanajitahidi kusafisha mazingira machafu. Wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi za usalama. Takataka nyingi zimekusanyika nyuma yao. Maji machafu yanatiririka mbele yao. Wana vijiti virefu vya kukusanya taka.

Sehemu kubwa iliyojaa taka na uchafu inaonekana wazi. Kuna mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vingi vilivyotupwa ovyo. Ardhi imefurika maji machafu. Nyuma kuna majengo yaliyoezekwa kwa mabati. Anga lina mawingu meupe na samawati. Ni mandhari ya kuhuzunisha inayoonyesha uchafuzi wa mazingira.

Kundi la punda milia katika eneo la Wazj mbili zimesimama karibu mbele zikitazama . Ngozi zao zina milia meusi na meppe inayofutia nyuma Punda milia wengine wanakula nyasi ndefu eneo hili lina mimea mingi ya asili na miti michache.

Wapandaji wanatembea kwenye barabara ya udongo inaoelekelea juu mitambo mikubwa mitatu ya kutengeneza umeme ya upepo inajitokeza angaani wingu jingi lina pita juu likionyesha hali ya hewa inaobadilika.

Mtaro uliyojaa maji machafu na taka nyingi. Chupa tupu za plastiki, mifuko na uchafu mwingine vimetapakaa kila mahali. Watu wanaonekana wakitembea karibu na baadhi wamekaa kando ya mtaro. Ni eneo lenye uchafuzi mkubwa wa mazingira, labda karibu na soko au makazi duni.

Mwanamke amesimama jikoni akiwa amevaa kitambaa kichwani na aproni ya samawati. Anasimama karibu na viungo vitatu vikubwa vya kupikia, ambavyo inaonekana kutumika kwa kupika kwa wingi. Labda ni makazi ya shuleni.

Kifaru kimekamatwa kikiwa kimelala chini. Kimefungwa kitambaa chenye rangi. Watu wamevaa sare za walinda pori. Wanasaidia kukivuta kifaru. Damu inaonekana sikioni mwake.

Nyati wawili wanapoa majini. Pembeni zao zimepinda zikionyesha ukakamavu. Maji yanaakisi anga la samawati na mawingu meupe. Nyasi ndefu na miti midogo vipo nyuma. Barabara chafu inaelekea mbali.

Ndege wawili wenye madoa meusi na meupe wamesimama kwenye udongo wenye miamba. Wana miguu mirefu membembe yenye rangi ya njano. Ndege hao wamezingirwa na mimea ya kijani. Macho yao ni makubwa na rangi ya njano. Wanatazama upande mmoja.

Wanyama wa mifugo wanakusanyika karibu na chanzo cha maji. Ng'ombe kadhaa , wengine weupe wengine hudhurungi , wengine weusi, wanakunywa kutoka kwenye mfereji wa maji . Bomba linaonekana likiongoza maji kwenye eneo hilo.

Kundi kubwa la pundamilia likinywa maji kutoka kwenye mto likionyesha umoja. Milia yao meusi na meupe inang'aa. Nyasi fupi zimefunika ardhi zikionyesha mazingira ya pori.

Vifaru wawili wakubwa wanapumzika kwenye nyasi. Mmoja amesimama akionekana kukula nyasi huku mwingine amelala chini. Nyuma yao kuna miti mingi. Ni mandhari ya pori labda katika hifadhi ya wanyama.

Mto mdogo uliojaa taka na uchafu. Maji yanaonekana machafu yakipita katikati ya nyumba na udongo. Barabara chafu inaonekana nyuma na lori lililopakia takataka. Mabomba ya saruji yametupwa kando.

Nyumbu mkubwa mwenye pembe ndefu amesimama kwenye nyasi ndefu za kijani. Ndege wawili wadogo wanamzunguka. Mmoja amemdandia mgongoni, mwingine anaruka hewani. Nyumbu anaonekana kutulia . Mandhari nyuma yana mawingu meupe na anga la samawati.

Uwanja mkubwa uliozungukwa na miti mirefu unanyoosha mbele. Maji yanaonekana yakijaza katika chemichemi ndogo na kuna daraja la kijani kibichi linalovuka bwawa. Barabara ya udongo inapita katikati ya uwanja na majengo marefu yapo nyuma.

Abiria wanasubiri kupanda basi la abiria lenye rangi ya njano na michoro. Dereva anaonekana akiongea na mtu mwingine kwenye mlango. Bango ndogo linaonyesha EXPRESS . Watu wengi wamesimama karibu na barabara.

Jengo refu linaonekana kukiwa na magari mengi. Magari haya ni ya abiria yaliyoegeshwa barabarani. Mabango makubwa ya biashara yametundikwa kwenye majengo. Barabara ni pana. Watu wanatembea miongoni mwa magari.

Gari kubwa lenye maandishi Texas na get hooked limeegeshwa barabarani. Wanaume wanne wamesimama karibu na gari wakiongea. Mmoja amevaa koti la chungwa. Kuna ukuta wa kijani na miti mingi nyuma yao.

Msongamano wa magari unaonekana jijini kukiwa na basi kubwa la rangi nyekundu na kijani lililoandikwa solid rock . Watu wanapanda na kushuka. Kando yake kuna magari mengine meupe yanayosimama.

Magali matatu, ya usafiri wa uma, halimaarufu kama matatu, yameegeshwa kando ya barabara yenye miti mikubwa. Majengo marefu, yanaonekana nyuma, yakionyesha maanthari ya jiji.

Katika makutano ya barabara, magari yanasimama kwenye mvua. Kuna alama ya barabarani inayoonyesha eneo la kivukio cha watembea kwa miguu. Watu wanasubiri kando ya barabara wakiwa wamebeba mifuko.

Basi dogo lenye rangi ya cream likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye maji. Mwanamke amevaa koti la kijani anatembea kuelekea mbele .Bango la aviation na jua kali linaonekana kwa mbali likionyesha biashara za kawaida. nyumba zingine zinaonekana nyuma zikionyesha makazi ya kawaida.

Ndani ukipitia kioo cha mbele. Barabara ina magari mengi, kuna basi la rangi ya chungwa mbele, madaraja ya kijani juu ya barabara yanaonekana. Majengo inaonekana kwa mbali, anga ni samawati.

Barabara kuu imajaa magari mengi mabasi, malori na magari madogo yanasonga. Watu wanatembea kando ya barabara, majengo marefu yametanda mbali, miti ya kijani kibichi inaonekana.

Wanaume wengi wamekusanyika karibu na basi la abiria lenye michoro ya kupendeza huku wakisubiri usafiri. Basi lina rangi ya zambarau na nyekundu likiwa na jina Festal juu. Namba ya njia imeonyeshwa upande ikionyesha maeneo mbalimbali. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Mwanga mkali wa jua unaangaza eneo hilo.

Katika jiji lenye shughuli nyingi magari kadhaa yamepakwa rangi ya samawati na njano yamesimama barabarani. Watu wanatembea mbele ya magari hayo wengine wakiwa wamesimama. Majengo marefu yakiwemo shule yanaonekana nyuma.

Magari mengi yanasubiri barabarani. Alama za vivuko za waenda kwa miguu zimesimama. Basi la kijani linaonekana mbali. Miti na nyasi zimepamba eneo. Kuna alama kubwa ya biashara. Watu wachache wanatembea karibu.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na watu wengi wakitembea. Kijana amesimama mbele akiwa amevaa fulana nyekundu. Magari ya abiria, almaarufu matatu, yameegeshwa kando ya barabara. Kuna vibanda vya biashara vilivyojengwa kando, vikionyesha bidhaa mbali mbali.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyekundu, limepambwa kwa michoro ya kuvutia. Watu wanasubiri kuabiri gari. Mwanamke amevaa koti la njano. Grafiti nyingi zimechorwa ubavuni. Gari jingine la samawati linaonekana nyuma. Anayesikiliza mziki amejitokeza.

Barabara kuu, magari yakitembea kwa kasi. Upande wa kushoto, kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Katikati ya barabara, kuna nyasi zilizopandwa vizuri. Watu wanatembea kando ya barabara. Kuna daraja la chuma juu ya barabara.

Mwanaume amevaa kofia na fulana ya samwati, amebeba bango kubwa barabarani. Nyuma yake kuna basi la samawati na maandishi Amaizing grace . Magari mengine yanaonekana mbali na majengo marefu yanajaza mandhari ya jiji. Wtu wanatembea karibu, mti mrefu unaonekana upande wa kushoto.

Kituo cha reli kina njia ndefu zikinyoosha mbali, huku zikiwa zimeunganishwa na majukwaa ya abiria. Majukwaa haya yana paa nyekundu, yakitoa kivuli dhidi ya jua. Magari moshi yameegeshwa kando ya barabara, yakionyesha shughuli za kawaida. Mitindo mirefu ya kijani imepanda kando ya reli.

Lori jeupe kubwa liko upande wa kulia wa barabara. Mbele kuna baiskeli na pikipiki. Upande wa kushoto, gari lingine jeupe linaonekana likiendeshwa. Magari mengine kadhaa yanapita mbele. Miti mirefu ya kijani inafuatana na barabara.

Gari dogo, jeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Lina mistari ya rangi mbalimbali. Jina Amuga Sacco limeandikwa upande wa mbele. Bango la samawati lenye maelekezo ya maeneo inapoenda ya Mukurwe Ini na Kabuta linaonekana nyuma yake.

Basi la kampuni metrotrans limeegeshwa barabarani. Lina rangi ya samawati, nyekundu na nyeupe. Mwanaume aliyevaa fulana nyeusi anatembea kuelekea ndani ya basi. Dirisha zimefunguliwa.

Barabara enye msongamano wa magari mengi yaliyosimama kwenye foleni. Kuna basi kubwa la njano na gari dogo nyeupe, maandishi embasava sacco, majengo marefu yanazunguka eneo hilo. Kando kuna ua wa chuma, anga lina mawingu meupe.

Matatu lenye rangi nyingi imesimama, abiria wanapanda na kushuka watu wanasubiri usafiri wao. Kuna jengo refu nyuma ya basi ishara za kibiashara zinaonekana wazi. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi.

Mtaa wenye shughuli nyingi. Kuna gari la abiria lenye maandishi, embassava sacco, na, prestige. Watu wanatembea kando ya barabara. Kuna mabango ya matangazo na majengo marefu nyuma. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha usafiri.

Barabara pana yenye njia nyingi, inaonekana wazi na magari machache yanapita. Kuna ishara za barabara, zikionyesha mwelezo ya mwelekeo. Taa za barabara zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha mpangilio mzuri.

Barabara yenye shughuli nyingi. Majengo marefu yapo na maduka chini. Mabango mbalimbali yametundikwa yakiashiria usafiri wa Kericho, Kisumu na Kakamega. Magari yameegeshwa kando ya barabara.

Watu wanasimama karibu na matatu. Mabasi madogo yamejaa abiria. Kuna ishara zinazoonyesha mwelekeo wa safari. Majengo marefu yamesimama nyuma. Barabara inaonekana ikiwa na shughuli nyingi.

Barabara kuu ina magari mengi ya kitembea. Mabasi ya abiria, matatu, yana rangi angavu na michoro ya kipekee. Miguu ya watu inaonekana ikivuka barabara. Miti mirefu inatoa kivuli. Majengo ya miji yanaonekana kwa mbali.

Mwanamke amevaa koti la kijani na glavu. Anachota maji kutoka bomba la chuma. Anatabasamu usoni akionyesha furaha. Watu wengine wamesimama nyuma wakiangalia. Tanki la maji linaonekana kando. Eneo linaonekana kuwa kijijini.

Takataka nyingi zimetapakaa chini zikionyesha uchafu mkubwa. Kuna nguo za rangi mbalimbali , chupa za plastiki na mabaki ya chakula . Ukuta wa matofali unaonekana nyuma . Baadhi ya mimea midogo imeanza kukua.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma .limefungwa kwenye ukuta wa zege. ukuta unaonekana una madoadoa ya ukutu na ukungu wa kijani. mabomba mengine yanaonekana nyuma. yakiwa yamefifia.

Pipa za chuma zimeunganishwa pamoja. Kuna nyaya za samawati zikining'inia. Viungio vingi vimeonekana wazi. Kuna alama ya tahadhari ya njano. Mashine tata imeonekana. Mifumo mingi imepangwa vizuri.

Mtaro mrefu uliopanda ardhini. Udongo mwekundu umetumika kuunda kuta za mitaro. Vifusi viwili virefu vya binadamu vimeanguka chini mbali kidogo. Watu wengine wanaonekana wakifanya kazi.

Chumba kinachoonekana kama kituo cha kujaza maji. Chupa nyingi za maji zimepangwa kwenye rafu za chuma. Ukuta mmoja una michoro ya matone ya maji ikionyesha usafi. Kuna pia meza ya chuma. Dirisha inafungwa kwa nondo.

Pipa kubwa za maji zimepangwa zimefungwa kwa kamba ya kijani. Pipa hizi ni nyeusi kabisa, zinatumika kwa umwagiliaji zimehifadhiwa nje ardhini. Miti inaonekana mbali kidogo.

Orodha inayoonesha ziwa dogo lililozungukwa na majani mabichi. Maji ya ziwa yanaonekana kuwa ya samawati kijani. Nyasi ndefu imekua pembeni ya ziwa. Kijia cheupe cha vumbi kinaonekana upande wa kulia.

Kifurushi kikubwa cha bomba la kijani limefungwa kwenye kamba nyeupe. Bomba linaonekana jipya na linang'aa. Limenyumbulika vizuri likifanya maduara makamilifu. Rangi yake ya kijani kibichi inafurahisha macho.

Barabara ya udongo inaonekana chafu, ikiwa na matope mengi na uchafu mwingi. Maji machafu yanatiririka katikati ya barabara, yakionyesha ukosefu wa mifumo mizuri ya majitaka. Nyumba ya mabati inaonekana pande moja ikionyesha makazi ya kawaida.

Shughuli za kuondoa takataka zinaendelea. Lori jeupe, limejaa mifuko mikubwa iliyojaa takataka. Watu wanne wamekaa juu ya taka hizo. Jengo kubwa linaonekana nyuma likiwa na ishara ya hoteli.

Gari dogo la kubeba maji limeegeshwa kwenye shamba la kijani. Lina tanki kubwa la chuma na magurudumu mawili. Maua madogo ya njano yametawanyika kwenye nyasi. Miti mirefu imepanda mbali. Anga ina mawingu meupe na samawati. Hii ni sehemu ya kilimo.

Mikusanyiko ya mabomba meusi makubwa imerundikwa kando ya mto. Baadhi yana kutu ikionyesha kukaa nje kwa muda mrefu. Mabomba haya yameachwa nje yakionyesha kuwa yametumika zamani au yanasubiri kutumika.

Jengo la matofali lina paa la kahawia. Matanki mengi meusi ya maji yamepangwa juu ya paa tofauti. Majengo mengi yanaonekana kwa umbali. Anga ni kijivu, halina mawingu. Kuta za matofali zilizojengwa nusu zinaonekana mbele.

Mabomba mengi ya plastiki, rangi ya kijivu yamepangwa juu ya kila moja. Yako tayari kwa matumizi ya ujenzi au mfumo ya maji. Huu ni mkusanyiko mkubwa wa vifaa. Anga la samawati linaashiria hali shwari.

Ubao linaonekana kuwa na uchafu mwingi. Nyuma kuna nyumba linaonekana kama darasa la samawati, pia kuna nyumba nyingine la njano huku likiwa na rangi ya nyeusi chini.

Maji chafu yanatiririka kutoka kwenye pomba la chuma na kuingia kwenye shimo la mawe, tanki hilo lifunikwa na mouse na limewekwa karibu kwenye ukuta. Nyasi kijani inasunguka eneo hilo, mwangaza wa jua unaangaza sehemu ya nyasi.